Madaktari mara mingi hupea watoto chanjo. Mama huyu amepeleka mtoto wake hospitali, ili apewe chanjo. Mama mwenyewe hajasonga ila nywele zake ziko laini kabisa.

Huyu ni mwanamke hodari, Amebeba nyundo ambayo mara mingi hutumika katika korti za Kenya, wakati wa kutoa uamuzi wa kesi.

Madaktari wa kiume pia hufanya kazi vizuri tu kama wale wa kike. Hapa tunapata daktari anampa mtoto chanjo. Mtoto mwenyewe ameletwa hospitalini na mamake mzazi.

Kuna dawa aina tofauti tofauti. Katika maandishi, Ibuprofen ni dawa inayopunguza maumivu au uchungu mwilini.

Hiki ni chungu cha kupikia. Ukitaka kupika, basi utatia vyakula vyako humu ndani na uweke katika moto ili upike.

Kila mwanafunzi jitahidi kutoka na chochote shuleni. Huyu mwanamke anajitahidi pia kuhakikisha kuwa amemaliza zoezi ambalo amepewa na mwalimu wake.

Huyu mzee alikabwa akaenda msalani. Anatumia fimbo kutokana na hali yake, ni kama hawezi kutembea kwa miguu yote miwili bila kujisaidia kwa kutumia fimbo yenyewe.

Wanawake hawa watatu wamekuwa wazee. Kila mmoja wao amevaa nguo za kitamaduni za kujitambulisha kuwa wanatoka katika kabila fulani. Kila mmoja wao anaonekana kuwa na furaha kulingana na kimila.

Kuna mama wawili ambao wana ujuzi katika utendakazi wao. Hapa wako na mashine ya kushona barakoa. Barakoa ulitumika katika kipindi cha ugonjwa wa covid-19 .

Mama huyu alipeleka mtoto wake hospitali ili apewa chanjo kwa mdomo. Daktari anamshughulikia kwa makini sana ili asipoteze maisha yake.

Mama huyu ambaye amevaa kitamba ameenda mtoni. Mtoni yenyewe kuna mfereji ambayo kuna maji yanayobubujika. Kando yake kuna kikombe ambacho ametumia kunywea maji.

Wanawake ni watu muhimu katika maisha ya duniani. Tunaona msichana amebeba kitambaa, ambayo mara nyingi hutumika kupanguza mapua, mtu anapokuwa na homa.

Moto umeteketeza gari aina ya lori. Umati wa watu umesimama huku wakitazama kinachoendelea. Sisi kama madereva tunafaa kuhakikisha kuwa tunaepuka ajali kama hizi.

Mama huyu amembeba mtoto wake. Anaangalia daktari akipea mtoto wake mwingine chanjo. Sisi kama kina mama tunafaa kuhakikisha kuwa watoto wetu wamepewa chanjo ili kuepukana na magonjwa tofauti tofauti.

Daktari ni watu muhimu katika maisha yetu kama binadamu. Kila tunapokuwa wagonjwa sisi huenda kwa madaktari kupata matibabu. Huyu mwanamke ni daktari hodari ambaye amevaa mavazi ya kuhakikisha kuwa hajaambukizwa na ugonjwa wowote.

Ninachoogopa katika maisha yangu ni sindano, ila kwa wakati mwingine hubidi, Unapata daktari anamdunga mwanamke ambaye amevaa shati nyeupe, ni kama yeye ni mgonjwa. Amevaa barakoa pia.

Moto umeteketeza msitu. Wanyama ambao wamekuwa humu ndani ni kama wengine wametoroka na wengine wamechomwa na moto.

Madaktari wanashughulikia mama mzee ambaye ameenda katika hospitali, ni kama huyu mzee ako na shida ya kusikia. Anaoshwa sikio ili akuwe anasikia vizuri.

Daktari ameshika tumbo. Amevaa vazi la kazi. Anaangalia baluni ambayo hutumika kuongeza hewa.

Watu wamo katika maombi. Wote wamebeba mikono juu kuashiria kuwa wanaheshimu aliyemuumba au aliyeumba mbingu na nchi.

Mtu akikuwa na shida ya meno basi anahitaji kuenda hospitali au katika kituo cha kupata matibabu. Hapa ni daktari ambaye amevaa nguo ya utendakazi na anashughulikia mgonjwa kwa kumng'olea meno.

Daktari huyu anaosha vyombo vya kazi. Kila daktari anafaa aige tabia ya kuhakikisha kuwa mazingira ni pazuri na inafanya vilivyo.

Tunaona madaktari wawili ; mmoja mwanaume mzungu na mmoja mwanamke ambaye anaonekana ni mkufunzi katika hali ya udaktari.

Kuna msongamano wa magari kutokana na mvua ambayo imenyesha sana. Kuna wale ambao wanatembea kwa mguu. Kuna gari aina ya ambulensi ya hospitali na magari ya abiria pia.

Ajali ya barabara imekuwa mingi katika nchi hii ya Kenya. Hapa tunaona gari aina ya lori ambalo limeanguka. Limepatwa na maafa ni kama dereva hakufuata sheria za barabara.

Wasichana hawa wawili wanafanya juu chini kutoa maji ambayo yameletwa kutokana na mvua mingi ambaye imenyesha. Wote wanatumia besheni.

Mtoto anapewa chanjo mdomoni. Mama ambaye amevaa kofia anapenda mtoto wake kwa kuwa amempeleka hospitali ili apate chanjo ili asipate magonjwa tofauti tofauti.

Wakulima wote wanafanya kazi nzuri. Huyu hapa ni mkulima ambaye ananyunyizia mimea yake dawa. Baada ya hapo, ataenda kubadilisha nguo yake.

Mama huyu amefurahia sana. Alienda katika mfereji kuteka maji kwa kutumia kibuyu yenye rangi aina ya manjano. Rangi yenyewe inapendeza na kibuyu ni kama ilitumika kubeba mafuta ya kupika.

Kila mara tunapoenda hospitali huwa tunataka tupimwe. Tunapata mwanamume na mwanamke ambaye mmoja ni daktari na mmoja ni mhudumiwa yaani mgonjwa. Huyu mwanamke ni kama ako na shida ya macho anapimwa ili apewe miwani.

Tunaona mgonjwa ambaye amelala katika kitanda, ni kama alipata ajali ya barabara au alijigonga katika mawe. Ajali kama hizi huletwa na pikipiki na hufanywa na madereva ambao hawana uhakika katika utendakazi wao au hawafuatili sheria za barabara.

Wanafunzi hawa watatu wananawa mikono kwa kutumia sabuni, kuhakikisha kuwa mikono yao ni safi na hawajaambukizwa na ugonjwa wowote.

Umati wa watu umesimama huku wakiangalia kinacho endelea. Ni kama kuna mtu ambaye amekufa au amesombwa na maji hadi maeneo haya.

Tunaona dawa na paketi ya dawa. Kuna kiwango cha dawa katika chupa hilo. Hili dawa huongeza madini ya vitamin D3 mwilini mwetu.

Wanawake ni muhimu katika maisha yetu. Huyu mama amepeleka mtoto wake ili apewe chanjo katika hospitali. Anachanjwa na daktari ambaye pia ana uwezo au ujuzi katika utendakazi wake.

Tunaona daktari ambaye anampea mtoto chanjo. Mama ya mtoto amevaa kofia ya kuhakikisha kuwa nywele yake haijapatwa na vumbi. Wanawake wanafanya kazi nzuri kwa kutusaidia kulea watoto.

Wakulima hufanya kazi nzuri dunia hii. Katika utendakazi wao kila mmoja uhakikisha kuwa mimea ina afya nzuri. Hapa kuna mkulima ambaye ananyunyuzia bidhaa au mimea yake dawa.

Daktari anamshughulikia mgonjwa. Anamfanyisha zoezi na kumpima kuhakikisha kuwa anampea fimbo ya kutembea.

Kuna dawa aina mingi. Kuna dawa za kumeza, na kuna dawa za kukunywa. Ukiwa wewe ni mgonjwa, basi utaenda katika hospitali, au vituo vya kuuza madawa, ili upewe dawa kamili ya kumeza, kulingana na ugonjwa ambayo uko nayo. Unafaa uwe makini sana, kuhakikisha kuwa mtoto wako yu salama.

Hawa ni madaktari wawili ambao wamesoma sana. Naona wana shughulikia mtoto ili mtoto apate kuwa na uhai. Katika mikono yao, wemevaa vifaa ambavyo vinawazuia wao kupata magonjwa mbali mbali. Wao wamekuwa na ujuzi katika kazi yao ya udaktari.

Kuna nyumba ambazo zimebomolewa kulingana na upepo. Tunapaswa kujenga kutumia vifaa vinavyofaa ili tusiwe katika hali kama hii. Kila mmoja wetu, iwe ni fundi anafaa atumie mawe yenye uwezo wa kukinga upepo.

Hawa ni wafanyikazi katika sekta ya afya. Hao unawezapata ni madaktari katika vituo vya kupata matibabu, wote wamevaa nguo za kazi kuhakikisha kuwa wana ujuzi wa kutosha kwa kufanya kazi yao. Kila mmoja amepewa begi nyekundu yenye rangi madoadoa nyeupe.

Kinachohitajika sana katika kazi ya udaktari ni kuwa makini na kuwa na ujuzi wa kazi. Hapa tunaona daktari mwenyewe anatia kicheko ama anacheka au anatabasamu. Akimtazama mgonjwa wake kuhakikisha yu salama kabla ya kuanza kumtibu.

Hapa kuna mhudumu na mhudumiwa. Mhudumu ni daktari, mhudumiwa ni mgonjwa. Wote wanacheka kutokana na jambo nzuri au furaha walionayo kulingana na kazi ambayo wameimaliza.

Tunamuona daktari anamdunga mtoto shindano, kwenye mapua ya mtoto kuna makamasi; kumaanisha mtoto mwenyewe ni mgonjwa zaidi. Kazi ya mtoto ni ngumu kwa kuwa tunaona ameshikiliwa na mtu mwingine ama daktari mwingine ambaye pia amejikinga.

Ni kipindi cha korona, ambayo daktari na mgonjwa amevaa barakoa. Ako na dawa ya kupaka kwenye mkono ili kuhakikisha kuwa hakuna virusi vinavyowasumbua maishani mwao. Daktari amevaa nguo kuonyesha kazi anayofanya huku akiwa makini kusikiiza malilio ya mgonjwa.

Naona mkono wa daktari ambaye amejikinga kutokana na magonjwa fulani ya ukohozi, anabeba dawa ya ukohozi pamoja na sindano, ni kama anataka kumpea mtoto fulani chanjo. Sisi kama wazazi tunafaa kuhakikisha kuwa, watoto wetu wote wamepewa chanjo ili wasije wakagonjeka wakiwa wakubwa.

Kuna ndoo mbili za kunawa. Sisi, kama wananchi wa Kenya, tunafaa kuhakikisha kuwa mwili wetu u salama na buheri wa afya huku tukinawa mkono kabla ya chakula ama kabla kupata chakula; chamcha, chajio au kiamusha kinywa.

Katika kituo cha kupata matibabu, tunapata daktari ambaye ana anaandaa kudunga mgonjwa sindano. Anachukua sindano na kuingiza kwenye chupa. Anahakikisha kuwa amepata dawa ya kumsaidia kumdunga mgonjwa. Tunapodunga wagonjwa wetu sindano, tunafaa tupate mahali pazuri kwa mwili ya kuingiza sindano yenyewe.

Kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu katika shughuli za matibabu; dawa na sindano. Humu tunaona daktari wamebeba sindano pamoja na dawa ambayo huitumia kuhifadhi au kufanya chanjo kwa wagonjwa.

Hawa ni madaktari au fundi, wananyunyuzia nyumba dawa kuhakikisha kuwa hakuna dudu au wadudu wanaokuja kuhatarisha maisha ya watu katika vyumba vya kulala.

Wazazi huwa watu wa ajabu sana. Mama anapeleka mtoto wake hospitalini ili ashughulikiwe na daktari. Daktari amevaa nguo ambayo rangi yake ni ya samawati, anamdunga mtoto sindano kuhakikisha kuwa anatibu ugonjwa wake.

Hawa watu watatu wote wanashughuli. Mama ambaye amesimama ni daktari anahudumia mtoto kwa kumdunga sindano ya kumsaidia katika kutibu magonjwa ambayo anayo kama maleria. Mama yake anamuangalia akiwa amevaa barakoa kuhakikisha kuwa vitu viko sambamba.

Madaktari ni watu wenye ujuzi. Huyu ni daktari ambaye ameshikilia kitu ya kutolea meno, anataka kung'oa meno kutoka kwa huyu mgonjwa, mgonjwa mwenyewe ni kama amekuwa na maumivu siku mingi.

Madaktari ni watu wenye ujuzi sana ,huyu ni mama ambaye ameenda hospitali kujifungua, kabla ya kutoka hospitali amebeba mtoto wake Anafuraia kiumbe ambacho mungu amempea mtoto huyu anaonekana analala ama macho bado hayajafunguka, mama mwenyewe anafuraha sana ,hajaona.

Hawa ni madaktari ambao wamevaa nguo ya samawati. Kuna huyu mwingine ambaye amevaa nguo tofauti, inalingana na kiwango cha utendakazi wao. Wanashughulikia kitu hapa, ingawa hatutambui ni nini, lakini wamebeba sindano wakihitaji kudunga mgonjwa humu ndani.

Tunafurahia kuona shughuli ambazo zinaendelea katika nchi yetu ya Kenya, shughuli za matibabu. Hapa tunaona daktari na mgonjwa, mgonjwa anamhudumia mgonjwa vilivyo, anampima joto ya mwili kuhakikisha kuwa damu inatiririka sambamba mwilini.

Hapa tuna watu wawili, daktari na mgonjwa. Huyu mwanamke ni mgonjwa ambaye anatibiwa na huyu daktari, mwenyewe amebeba mtoto, mtoto pia anaonekana kuwa mgonjwa. Daktari anaanza kutibu mgonjwa mtoto kwanza ndio atibu mzazi.

Dawa hii hutumika sana katika upande wa kisumu. Inatumika kuongeza madini ya damu mwilini. Katika paketi hii kuna dawa thelathini ambazo mtu au mgonjwa anapaswa kumeza ili akuwe na damu mwilini.

Kuna wanawake wawili, mmoja amekuja kushuhudia kinachoendekea na mwenzake ambaye anaonekana kulia ni kama amefanyiwa kitendo wa kinyama na mtu asiyejulikana sisi kama wazazi tunahakikisha kuwa watoto wetu wako salama kwa kuwaba mafunzo kuhusiana na mambo kama ya kimapenzi

Huyu ni muislamu na tena mgonjwa, wengi wameweka foleni ama wamo kwenye line wakingoja kuhudumiwa na huyu daktari anayewapa chanjo kutokana na ugonjwa fulani ambao umekita mizizi katika nchi.

Barabara umetobolewa, kulingana mvua mzito ambao umenyesha, barabara umeharibika sana na sidhani kama Kuna gari yeyote ama gari lolote ambao linaweza kupita mahali kama hapa, serikali inafaa ijitokese kushughulikia barabara hili.

Kuna daktari na mhudumiwa ambaye ni mgonjwa, ni kama mgonjwa huyu ako na shida ya meno. Daktari amehakikisha kuwa amevaa barakoa na kuvaa mavazi ya mkono na ya mwili mzima, kuona kuwa hajapata ugonjwa kutokana na maambukizi ya damu.

Mvua imenyesha ikaleta maji mingi barabarani. Mwenye pikipiki anasaidiwa kuskuma pikipiki yake ili wavuke ngambo ile. Pikipiki ni kitu kizuri sana ambacho husaidia kupata pesa ya kujikimu maishani.

Kuna mhudumu na mhudimiwa, mhudimiwa ni mgonjwa na mhudumu, daktari .Hapa naona daktari anashughulikia mtoto ambaye amebebwa na mama.

Wanamafisa wawili wa polisi ambao wamesimama huku wakitazama kinachoendelea, ni kama wanahakikisha kuwa wale wa tingatinga, wamebomoa nyumba. Ni kama sheria au masharti yametolewa na serikali ya juu zaidi.

Kuna paketi alafu kuna dawa ambayo imetolewa kutoka katika hiyo paketi. Kuna dawa tatu ambazo mtu au mgonjwa hupaswa kumeza katika safari moja.

Muuzaji katika duka la dawa. Amesimama akitazama mpiga picha. Anaangalia mwenye anampiga picha huku ameshika dawa anazouza. Sisi kama madaktari, tunapaswa kuhakikisha usalama wa wagonjwa wetu kwa kuwapea dawa, ila sio kunyakua dawa ambazo wanafaa wapewe hospitali na kwenda kuuzia watu binafsi.

Kuna aina mbalimbali za dini. Kuna wakristo na kuna waislamu. Huyu mama ni muislamu. Ni kama anatoka huko sehemu ya Garisa ambako kuna ukame. Kuna wanyama ambao wamemzingira ni kama wamepoteza maisha yao.

Kuna daktari. Hapa ni mahali pa kupata matibabu au hata hospitali . Kuna mtoto ambaye anapewa chanjo kutokana na magonjwa tofauti kama malaria, kama polio au hata magonjwa kama ya Corona .

Pakiti hii imebeba donge sitini ya dawa, tunapaswa kujua kuwa dawa huchukuliwa au humezwa kulingana na sheria au maandishi ya daktari, ikiwa utazidisha dawa basi utapoteza maisha yako bila kujua.

Dawa hizi ni za bei ghali sana zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali, kama za measles ama Rubella ama virusi tofauti tofauti ambazo hutupata kama watu hapa duniani.

Tunaona mteja na daktari, yani mhudumu na mhudumiwa. Mgonjwa huyu anaangalia kwa makini macho ya daktari huku akingonja kutibiwa. Daktari anamwuliza maswali kulingana na ugonjwa ambayo anakonayo. Kuna matumaini kuwa mgonjwa huyu atatibiwa na kuachwa kuenda nyumbani.

Wazazi ni watu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Tunaona mzazi mwanaume amebeba mtoto mdogo au mchanga huku akiangaliwa akitazama na mama yake. Mama huyu anashangaa furaha aliyonayo baba mtoto.

Hapa ni mahali pa kuchapa zoezi. Zoezi husaidia katika kujenga mwili au kupunguza uzito wa mwili. Kila mmoja wetu anafaa afanye zoezi kila asubuhi ili kuhakikisha kuwa mwili yetu yuko sawa na yubuheri wa afya.

Mama huyu ni mjasiri sana. naona daktari anamdunga shindano. ikiwa anataka kudungwa shindano basi ni viema kuenda hospitali Ili upewe dawa au udungwe shindano na daktari mwenye ujuzi. ukiangalia nywele yake amesonga vilivyo nguo ya kazi amevaa kumanisha anaujuzi katika kazi analo fanya tunafaa tunashukuru.

Hapa tunapata mhudumu na mhudumiwa, mhudumu ni daktari wa meno, mhudumiwa ni mgonjwa ambaye amepoteza meno, daktari anamsaidia na kumng'olea meno ambayo imekuwa ikimsumbua sana katika maisha yake yote.

Unapata wanakijiji wamepanga laini. Wananchi wa Kenya wanapenda vitu vya bure. Hapa inaonekana kuwa wameenda kuchukua vyakula kama mchele au wali, au hata neti za kulalia.

Hizi ni mavazi ambazo husaidia wanawake au wasichana. Katika kipindi chao cha mwezi, ambapo damu humwagika au hutoka kulingana na hali yao.

Moto unateketeza manyumba kadhaa. Hatuoni wazimamoto. Ni kama manyumba haya yatachomeka yakawe jivu. Wazimamoto wanafaa wakuwe katika hali ya kufika kwenye mazingira haya ili wasaidie.

Kuna Huyu soldier ambaye ameketi chini, anapewa chanjo dhidi wa ugonjwa wa korona, ingawa sai tunapata habari kuwa, chanjo kama hii husababisha ugonjwa kama za cancer tunafaa kujikinga kutokana na magonjwa haya kwa kupata chanjo

Maandishi yanaonyesha kuwa sisi kama wagonjwa, tunafaa tutumie madawa jinsi tumeambiwa na madaktari, hufai kumeza dawa mbili ikiwa umeambiwa umeza tatu, na hupaswi kumeza dawa ishirini ikiwa umeambiwa umeze kumi.

Kuna mvua mkubwa ambao ulinyesha ukaacha maji kwenye barabara, magari yanapata uzito au ugumu wakupitia mahali kama haya. Kuona gari lile karibu linazibwa na maji. Sisi kama mandereva tunapaswa kuhakikisha kuwa tuko salama barabarani.

Madaktari ni watu wenye ujuzi tofauti tofauti. Hapa tunaona daktari na mgonjwa ambaye ana shida ya meno. Huyu anaoshewa meno kuhakikisha kuwa meno yake ni nyeupe pepepe. Kila mmoja wetu anafaa ahakikishe usalama au usafi wa meno kwa kuenda katika hospitali na kupata matibabu.

Dawa hili ni dawa la polio . Hutumika kuwachanja watoto kutokana na ugonjwa ule wa polio . Hapa imeandikwa kuwa dawa yenyewe inafaa itingizwe vizuri kabla ya kutumia.

Hapa ni shambani, mkulima ananyunyuzia mimea dawa. Ikiwa wewe ni mkulima, basi unahakikisha kuwa dawa imepigiwa mimea ili mimea isiwe na ugonjwa wowote wa hali yoyote.

Tunaona mtoto mdogo ambaye amevaa nguo yenye rangi ya nyekundu pamoja na daktari ambaye ni kama anataka kumhudumia. Mtoto huyu ni mgonjwa sana ila hana uwezo wa kuketi chini. Nina matumaini kuwa daktari atamshughulikia na kumwacha aelekee nyumbani.

Kuna dawa donge nne, na pakiti ya dawa. Ukiwa mtu mzima inafaa uwe haukunywi dawa. Ikiwa wewe ni mgonjwa unapaswa kumeza donge mbili za dawa au ufuate sheria kulingana na maandishi ya daktari.

Huyu mwanaume ambaye 'hana mwili' anaonekana kuwa ni mgonjwa. Ameketi chini huku akishughulikiwa na daktari ambaye amejua ama ana ujuzi katika kazi yake ya kila siku. Anadungwa sindano kwa kutumia dawa kuhakikisha usalama wake wa maisha ya ulimwengu huu.

Mama huyu ni mgonjwa, ni kama anatoka katika kabila ya maasai, mgonjwa anahudumiwa na mama ambaye anamdunga sindano, analia kutokana na uchungu ambayo anapitia kutokana na sindano anayodungwa.

Kuna malazi ya wagonjwa. Malazi hii mara mingi huwa ya kuskumwa . Katika maisha yangu sijawai kuwa katika hali kama hii. Ninaomba Mungu anilinde ili nisiwe katika hali kama hii.

Huyu ni daktari hodari. Ana ujuzi katika kazi yake. Anaongea na mmaasai ambaye anamchapia macho, anamwangalia au anamtazama kwa makini. Anataka kudungwa sindano ni kama anataka kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa wa Korona.

Daktari huyu anamtazama mgonjwa wake kwa makini. Mgonjwa mwenyewe amevaa miwani, inakaa ako na shida ya macho. Daktari huyu amevaa nguo ambalo lina jina lake. Na vitu ambavyo anafaa kufanya. Ni kazi yake na udaktari.

Kuna vitu viwili ambavyo husaidia katika hali ya matibabu: kuna sindano na dawa. Sindano haidungwi tu bila dawa. Daktari anapotaka kutibu, anaingiza sindano kwenye dawa, anachukua dawa kidogo, huku akidunga sindano kwa mwili wa mgonjwa. Daktari mwenye ujuzi ndiye anayetaka ama anafaa kufanya kitu kama hiyo.

Kuna mgonjwa ambaye anaonekana amevunjika mguu, daktari anamshughulikia. Mgonjwa mwenyewe amejivaa vizuri hata kuliko daktari, ni kama anafanyiwa zoezi ili aruhusiwe kwenda nyumbani, amelala katika vitanda vya wagonjwa. Vitanda ni kama vimeunganishwa viwili. Tuna imani kuwa.

Huyu mama ni mgonjwa, tunapata kuwa daktari ambaye amevaa nguo nyeupe pepepe anamshughulikia. Anamng'olea meno ambayo imekuwa ikimsumbua kwa kila hali, anahakikisha kuwa huyu mama hataskia uchungu tena hata bila kuwa na meno.

Kuna ajali ya maporomoko ya nyumba. Vitu vingi vimeharibika humu ndani, ni kama hata watu wamepoteza maisha yao. Kuna wale ambao wanajaribu kutafuta wale ambao wamepoteza maisha huku wamejikinga kwa kuvaa mavazi mwilini na hata kwenye kichwa.

Daktari huyu amevaa kipima joto. Anapima mdundo wa moyo wa mtoto ambayo ni mgonjwa. Ni kama mtoto huyu amezaliwa kabla ya siku zake za kuzaliwa. Sisi kama wazazi, tunafaa kuhakikisha kuwa tunaenda hospitali ili watoto wetu wasiwe na hali kama hii.

Huyu ni mzee ambaye ameenda katika kituo cha hospitali au kituo cha kupata matibabu. Anapenda anachoona ila anasikia uchungu kutokana na sindano ambayo amedungwa. Daktari anaangalia kwa makini kuhakikisha kuwa damu haijatoka katika tundu la sindano ambalo limedungwa kwenye mwili wake.

Hapa tunapata watu wawili, mhudumu na mhudumiwa. Mhudumiwa ambaye ni mgonjwa ana ugonjwa wa meno. Daktari anamhudumia kwa kumtolea meno ambayo imekuwa ikimsumbua na uchungu usiku mzima.

Wakulima hawa hodari wamevaa mavazi yanayozuia wao kupata magonjwa mbalimbali, wameenda kunyunyuzia shamba lao kuhakikisha kuwa mimea yako yamo salama na hakuna mabaya yanayoendelea katika shamba lao.

Huyu ni daktari au nesi amebeba mtoto mkononi mwake, ikiwa mamake amelala, ingawa mamake hawezi onekana vizuri, ni kama mamake yumo katika hali mahututi, kuna amani kuwa daktari wana uwezo wakutusaidia katika mambo mengi ya magonjwa.

Hakuna kitu chungu kuliko kung'olewa meno. Hapa, kuna madaktari wawili ambao wanafanya juu chini kuhakikisha kuwa mgonjwa ameng’olewa meno. Ukitaka kung’olewa meno, basi unafaa kuhakikisha kuwa daktari mwenye ujuzi ndiye anakushughulikia.

Huyu mama ni daktari shupavu katika kazi yake, ni kama ameenda kufanya kazi katika nyumba ya mtu. Katika mkono wake amebeba mtoto mchanga ambaye hajui chochote, ni kama anataka kumtibu lakini bado anaongea na mzazi wa mtoto ili apate kiini cha ugonjwa wake.

Ikiwa hujui chochote basi lazima ufunzwe. Hapa tunapata daktari na mgonjwa. Kabla ya kudungwa sindano au kutibiwa, daktari anapaswa kujua ni nini kinaendelea mwilini mwa mgonjwa. Hoyo habari hutolewa na mgonjwa mwenyewe.

Kuna ajali ya poromoko la nyumba la bei ghali sana. Wengine wamesimama wakichukua video huku wengine wakiangalia juu kuhakikisha kuwa wanaweza kuangalia kila kitu ambacho kinaendelea.

Hapa naona shindano na madawa, kila siku au Kila wakati ambapo najipata kuwa wagonjwa huwa tunaendea hospitali hili tudungwe shindano ili tulate kuwa na uzima au hali ya kutokuwa na wagonjwa tena

Hii ni dawa ya Detox, imetoka katika Zefania ambayo ni kliniki au hospitali ya kupata matibabu. Dawa hii ni dawa ya kumezwa au kunywewa na watu wazima si watoto pekee bali watu wazima pia.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali. Kabla ya kuanza kazi, unaona wamevaa nguo za kujihifadhi au kujikimu katika hali ya kupata magonjwa tofauti tofauti. Wanafunzwa jinsi ya kufanya kazi yao vilivyo.

Kuna watu watatu, daktari ambaye ana ujuzi katika kazi yake, kuna huyu mama ambaye amevaa kofia, anampenda mtoto wake sana kwa kuwa amemleta hospitali ili apewe chanjo. Kutokana na magonjwa mbalimbali kama polio au hata malaria.

Hiki ni kituo cha matibabu au hospitali. Tunapata daktari ambaye amevaa barakoa akavaa nguo ya kazi. Anajiangalia kwenye kioo huku akijitayarisha kuanza kazi yake ya kila siku.

Hapa kuna watu watatu; mgonjwa mmoja na madaktari wawili. Mmoja anakaa ni mkufunzi ambaye bado anafunzwa shughuli za udaktari. Kuna mgonjwa ambaye ana shughuli ama ana ugonjwa wa meno. Anataka kung'olewa meno. Kabla ya hiyo anadungwa sindano ili asisikie maumivu.

Kuna wanawake watano. Mmoja ni mjamzito, amelala chini. Mmoja ni mama daktari. Amevaa kitambaa na nguo samawati. Watatu wameketi chini wakiangalia ama wakichungulia vile mama anavyoshughulikiwa. Anahakikishiwa kuwa, mtoto wake amelala vizuri tumboni.

Tunaona wenyeji wa kijiji, wameketi chini huku wakisikiza kwa makini mgeni ambaye wameletewa. Kila mmoja wao anahakikisha kuwa amepata kinachosemwa na mgeni huyu.

Msichana ambaye amesonga nywele ameenda katika kituo cha matibabu au hospitali, amepata daktari ambaye ana shida ya macho, ambaye anatumia miwani kuangalia, anabeba sindano mkononi na kutafuta mahali pazuri pa mwili pa kudunga sindano yenyewe.

Kuna aina tofauti tofauti ya dawa, tunaona dawa ya chupa, kando yake tunaona shindano ambayo hutumiwa kuwadunga wanyama au hata binadamu dawa hii hutumika katika kuchanja watoto kutokana na ugonjwa wa measles .

Kuna vitu viwili katika maisha ya binadamu, sindano na dawa. Daktari anapotaka kudunga mgonjwa, anachumbukiza sindano ndani ya dawa kisha anachagua mahali pazuri katika mwili ya binadamu ya kudunga sindano, ili mgonjwa mwenyewe apate matibabu halisi.

Chupa hizi zinaonyesha dawa zenye madini mbalimbali kama vitamini na vitamini pia huwa za aina mbalimbali kama vitamini D, vitamini K na vitamini H.

Kuna chupa za dawa na vidonge vya dawa, dawa hizi humezwa na wagonjwa tu. Unahitaji kumeza dawa iwapo tu sisi ni wagonjwa. Mgonjwa ndiye humeza dawa, hufai kumeza dawa ikiwa wewe sio mgonjwa, kwa kuwa inaweza leta shida.

Huyu ni daktari na mtoto. Mtoto mwenyewe ni mgonjwa. Daktari anamuandikia donge ni kama amepona kidogo. Anataka kuruhusiwa kwenda nyumbani. Ingawa wazazi wake si wahuni, ni kama hawamo kando ya nyumba hili.

Moto unateketeza manyumba kadha, kuna gari la petroli ambalo pia limo katika hatari ya kuteketezwa na moto, kuna kijana barubaru ambaye ameshika simu huku akichuka video ya kinachoendelea, hakuna wazima moto katika hali hii.

Tunaona magari mawili aina ya tuktuk, ambayo hutumika kubeba abiria usiku na mchana, magari kama haya hubeba abiria watatu lakini wakati mwingine hubeba watu zaidi ya hapo. Tunaona mchuuzi ambaye anangoja wateja, wakuje wachukue bidhaa anazouza.

Aliye na uwezo wakufanya chanjo daktari pekee yake, daktari humu anatafuta mahali pazuri kwa mwili wa mgonjwa huyu pa kudunga sindano ili kumkinga au kumsaidia asipate magonjwa yaletwayo na kutofanyiwa chanjo.

Wamama ni watu wa ajabu sana. Ukiona mtoto amebebwa hivi na mamake, mamake inakaa yumo hospitali, ni kama ndiyo amejifungua. Amefurahia kuona kiumbe kipya, katika ulimwengu wa sasa. Watoto wetu tunawapenda sana, na tunafaa kuhakikisha kuwa, wanapata elimu na matibabu ya kutosha.

Madaktari wanapenda kazi yao. Unapata mgonjwa na daktari. Mgonjwa anashughulikiwa akiwa anadungwa sindano kutokana na ugonjwa. Mwingine ana ugonjwa wa malaria. Mgonjwa huyu anaangalia vile sindano inavyoingia kwenye ngozi yake.

Mtoto huyu ameshangaa sana anachoona, kuna poromoko la nyumba lenye bei ghali sana. Hhasira ni hasara unapoona ajali kama hii kuna wale ambao wamekufa au ambao wamepoteza maisha yao kutokana na mkasa kama huu.

Huyu ni daktari ambaye ana ujuzi katika kazi yake. Anaingiza madawa kwenye paketi, paketi ambazo zina maandishi zinazohusiana na madawa yenyewe. Ikiwa ataingiza dawa kwenye paketi mbaya yenye maandishi yasiyofaa, basi wateja au wagonjwa watakufa.

Kazi ni kazi. Ukiona mama anafanya kazi ambazo zilidhaniwa kuwa za wanaume, basi unajua hakuna kazi yenye makosa. Hapa tuna mama na baba. Wote wamejikinga, huku wakifanya kazi ya usafi, ya kutoa takataka.

Lori hili lenye gurudumu sita, linafanya kazi nzuri. Ikiwa choo yako au msalani wako utajaa, basi utapigia mwenye gari kama hili simu, akuje achukue takataka, ili takataka isiwe kwenye choo yako. Kwa hivyo, utakuwa na furaha sawa.

Hapa kuna ajali, sisi kama wakenya tunafaa kuhakikisha kuwa hatufanyi ajali. Madereva wetu wanafaa kuwa makini kwa kuzingatia au kutia maanani sheria ambayo yanaongoza uendeshaji wa magari hapa nchini Kenya.

Huyu kijana ameshindwa cha kufanya, hana kazi, anaangalia maandishi ya daktari Chikongo ambaye amejitolea kusaidia watu kuvuta wapenzi. Ni kama huyu kijana hana mpenziwe, nambari amepewa hapo ya kubonyeza ili akuwe katika biashara kama hiyo ya kutafutiwa mpenzi.

Madaktari wawili wanafanya shughuli zao za matibabu. Wamevaa nguo za kujikinga pamoja na barakoa zinazowasaidia kujikinga kutokana na magonjwa mbali mbali. Madaktari wengi huwa wamesoma na kuhitimu katika kazi wanaoifanya ya kufanya udaktari.

Kuna waganga ambao wana nguvu zaidi ya wengine, ukiona kwenye mchoro unapata matangazo ya doctor Ngalazinga ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vingi, kama ya kutafutia watu wapenzi, inakaa huyu daktari ambaye ni mganga anafanya kazi nzuri kuliko wale wengine ambao wanadanganya wateja wao kwa kuchukua pesa bure.

Madaktari ni watu wenye ujuzi, huyu daktari anatibu mama ambaye amevaa stadi, ni kama yeye ni mgonjwa. Daktari anapohitaji kudunga mtu sindano, anapata mahali pazuri katika ngozi ya kuingiza sindano yenyewe. Sindano haiingizwi tu, ila inaingizwa tu ikiwa ina dawa ndani.

Nyanya huyu amezeeka sana, daktari anamshughulikia akimdunga sindano, huku wengine ambao wana kikoi wako, wamo katika laini wakingoja kuhudumiwa vilivyo, sindano ni uchungu. Sisi wote kama wakenya tunafaa tujikinge kutokana na magonjwa mbali mbali kama malaria kwa kulala chini ya neti iliyotibiwa.

Kuna ajali ya moto, ambayo umeteketeza nyumba kadha, watu wana huzuni, wamekusanyika huku hawana cha kufanya, wanajiuliza ni wapi ambao wanaweza kujipata au wanaweza kujipatia riziki kulingana na madhara ambayo wameyapata.

Mama ni watu hodari sana. Mama huyu ni kama amejifungua, ana mtoto mchanga sana. Nywele yake nzuri, hajaweka nywele au hajasonga kama wanawake wengine, lakini bado yeye ni mrembo tu. Yumo katika kitanda cha wagonjwa, alilala katika neti iliyotibiwa.

Mtoto huyu ni kama yumo katika miaka yake ya kumi na kitu. Ameenda hospitali kupata matibabu. Daktari mwenyewe amejivaa vizuri na hana maandishi yana onyesha jina lake na kiwango chake katika kampuni ya hospitali. Anataka kumdunga mtoto huyo sindano.

Wazazi ni watu wa ajabu sana. Mzazi huyu ambaye anaonekana pia ni mgonjwa alienda kujifungua hospitalini. Daktari huyu ambaye amevaa barakoa anamshughulikia vilivyo, anahakikisha kuwa mtoto mwenyewe na mama yake wako salama.

Kinachohitajika katika udaktari au kazi ya udaktari ni kuwa makini. Huyu daktari anaangalia ama anatazama kwa umakini sana analicho anachobeba kabla ya kuichumbuwa ndani ya mkebe huu. Kila daktari anapaswa kuwa makini na ashughulikie magonjwa hawa wagonjwa ipasavyo.

kuna mgonjwa na daktari. Daktari amebeba shindano anadunga nayo mgonjwa kulingana na ugonjwa ambao akonao. Mgonjwa amevaa kofia, inaonekana anaskia uchungu sana kuhusiana na shindano ambayo anadungwa.

Kuna mgonjwa ambaye ako na shida ya macho, daktari anajaribu kuangalia ni miwani inayokaa aje ambayo anaweza kuvaa, ili kumsaidia kuona vitu vizuri.

Tunaona mtu mwenye jaketi nyekundu ambaye yumo baharini. Huyu anasaidia mwingine kuhamisha vitu vya nyumba kuelekea ng'ambo. Godoro yenyewe haina nguo ya nje kumaanisha hali ya umaskini katika nchi yetu humu.

Kuna mama mtoto, baba mtoto pamoja na mtoto ambaye ni mgonjwa. Tuna matumaini kuwa daktari ataweza kutibu huyu mtoto na kuruhusiwa kuenda nyumbani. Baba mtoto amevaa miwani ni kama yeye pia ako na shida ya macho. Inafaa tuombee wanakenya kuhakikisha kuwa hatuna shida yoyote.